Ukurasa wa kitabu cha kiswahili, unaonekana kuwa ni kwa ajili ya darasa la chini. Kichwa cha somo ni sarufi, matumizi ya hiki na hivi. Ukurasa una picha nne zikionyesha matumizi ya maneno hayo. Picha ya kwanza mwanaume ameshika kitabu.

Kitabu vha kingereza kilichounguliwa kinaonekana kama kitabu cha shule. Ukurasa wa kushoto umeandikwa mister nobody na una picha inayoonyesha mtoto akiweka vitu kwenye mkeka.

Wanariadha wawili, mwanamme na mwanamke, akishikilia bendera ya Kenya, wote wawili wamevalia mavazi ya riadha. Mwanamme amevaa fulana ya rangi ya kijani na machungwa iliyoandikwa Kenya na kaptura fupi.

Bango la kufundishia watoto kusoma saa. Bango hilo lina rangi nyekundu na limefungwa ukutani. Katikati kuna saa yenye muundo wa ua ambapo kila petati ina nambari na maneno yanayoeleza muda katika Kiingereza.

Nguzo ndefu nyeupe labda ya bendera ikisimama wima. Anga ya buluu yenye mawingu meupe inachukua sehemu kubwa ya picha. Chini ya nguzo hiyo kuna miti mirefu.

Mwanariadha jina lake ni Samson Ojuka akitua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka mrefu, yuko katikati ya kutua na mchanga umerukia pande zote. Anatabasamu na anaonekana akifurahia.

Mwanamke mwanamchezo amekaa kwenye benji la kufanyia mazoezi ya kuinua vyuma ndani ya gym ameshika mguu wake miwili kwa mikono yake amesimama kwenye benji la kuinua vyuma. Amevalia fulana nyekundu yenye nembo ya Kenya.

Bango kubwa lililotundikwa kwenye ukuta na matofali. Bango lina orodha ya sheria au miongozo ya shule, kila sheria ikiwa imeandikwa kwenye kamba yenye rangi tofauti. Maandishi yanaanza na in our school na kisha kuendelea miongozo na kama we obey the rules .

Kundi la wanariadha wa Kenya wakiwa wamesimama pamoja na cheki kubwa wamevaa jaketi zenye rangi nyekundu na kijani. Mmoja wao mwanariadha anayeketi kiti cha magurudumu, ameketi mbele ya cheki.

Jengo refu la shule la ghorofa moja, kuta za jengo zina rangi ya manjano na chini kuna rangi nyekundu. Madirisha na milango vimepakwa rangi ya blue . Kuna michoro ya elimu kwenye ukuta wa nje wa madarasa.

Bango lenye habari kuhusu maji ,bango hili lina kichwa kinachosema Water is Life yaani maji ni uhai ,na chini yake kuna maneno Every drop Counts please save yaani kila tone huhesabiwa tafadhali hifadhi .

Kundi la wanaume nane wakiwa kwenye chumba cha mazoezi. Wengi wao wamevalia mavazi ya michezo na baadhi wamevaa jezi nyekundu na nyeusi zilizo na maandishi Kenya. Watatu kati yao wameketi kwenye viti maalum vya magurudumu.

Wanariadha wawili wa kiume wakisherehekea baada ya kumaliza mbio. Mwanariadha wa kulia ambaye amevaa jezi nyekundu yenye maandishi Kenya na jina Kimani na amevaa kitambaa cheusi machoni, ameinua mikono yake juu kwa furaha.

Mlango ambao wenye rangi ya kahawia nyekundu kwenye mlango huo kuna vipande viwili vya karatasi vilivyobandikwaa kipande cha juu kina maandishi grade 1c na cha pili kina maandishi TR Agnes welcome .

Jengo la ghorofa labda nyumba ya kifahari. Ghorofa ya chini ina mlango mkubwa wa mbao na madirisha yenye mlango ya chuma ya kijani kibichi. Ukuta wa jengo umetengenezwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na hudhurungi.

Barabara kifupi mbele ya jengo inayokolea kwenye milango kadhaa, barabara hii ina nguzo nyeusi zilizotengenezwa kwa chuma zinazounga paa zikitoa kivuli ,paa hilo lina muundo wa mbao na paa ya matofali.

Mfuko mkubwa uliojaa karatasi za rangi mbalimbali. Karatasi hizo zimekunjwa na kutengeneza mirija ya rangi ya manjano, waridi, bluu na zambarau. Mirija hii imesimama wima ndani ya mfuko wa kitambaa.

Mwanariadha aitwaye Samson Ojuk, yuko kwenye uwanja wa mchezo. Kwenye sehemu ya kuruka mbali na amevaa fulana nyeusi na kaptura fupi. Yuko katika mkao wa kuruka mbali. Chini ya picha kuna maelezo ya mwanariadha huyo.

Chumba chenye viti na meza, kwenye sakafu kuna vigae vya rangi mbili tofauti. Upande wa kushoto kuna vigae vya rangi ya kijivu nyeupe na upande wa kulia kuna vigae vya rangi ya kahawia. Upande wa kushoto kuna ukuta wa rangi ya dhahabu na sanduku jekundu ambalo limeandikwa ukutani.

Mwanamke mwanariadha amevaa jezi nyeusi yenye nembo ya Kenya kifuani akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu cha mbio. Anaonekana akipiga makasi ya mikono yake kwa nguvu ili kusukuma kiti hicho.

Ubao mweupe uliowekwa ukutani. Ubao huo umeandikwa kwa mkono na una orodha mbalimbali, labda za ajenda, matukio au ratiba. Sehemu ya kushoto imeandikwa AJENDA na chini yake kuna alama ya Vema .

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wenye ulemavu wa miguu ambao wanatumia mikongojo. Wachezaji wote wawili wamekimbia kwenye uwanja wenye mchanga mwekundu , mchezaji aliye kulia amevalia jezi nyekundu ameshika mkongojo mmoja.

Mlango wa mbao wenye giza na juu yake kuna vibandiko viwili vyeupe. Kibandiko cha kwanza kinasema CHEMISTRY LAB na cha pili chini yake kinasema BIOLOGY LAB . Inaonekana kwamba mlango huu umewekwa kwa watu kwenye maabara ya Kemia na Biolojia.

Ukurasa kutoka kwa kitabu cha shule labda wa kiswahili. Ukurasa una picha tatu na maelezo yake. Picha ya kwanza, gari la lori lililobeba mchaga. Maelezo yake yanasema, gari hili linaitwa lori.

Darasa au chumba cha mikutano ambacho kuna meza, na viti kadhaa. Meza hizo ni za mbao na chuma, na zimefunikwa na sehemu ya juu ya rangi ya kahawia na nyeupe. Viti ni vya chuma na vimefungwa, kwenye meza.

Wanariadha watatu wakiwa katika mashindano ya mbio za riadha. Mwanariadha wa katikati ambaye anaonekana akiwa mbele kidogo ya wenzake amevalia jezi nyekundu na kijani ya Kenya. Jezi hiyo ina maandishi Kenya na Kimani.

Ukurasa wa mtihani au kazi ya shule, maswali yanauliza kuhusu bibilia na masomo ya dini. Kuna maswali matano na picha mbili zilizochorwa na mwanafunzi. Swali la nane linauliza kuhusu sehemu ya bibilia na mwanafunzi amejibu, old and new .

Ratiba ya masomo inayoonekana kuwa ya shule ya Thika Road Christian Junior School. Ratiba hiyo imeandikwa kwa mkono kwenye karatasi na kubandikwa ukutani. Inaonyesha masomo yanayofundishwa kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa.

Viti vya madarasa vilivyo na meza moja iliyounganishwa. Kiti kimoja kiko mbele kabisa na kinaonekana wazi. Kiti hicho kina muundo wa chuma cheusi na sehemu ya kukalia na ya kuandikia kimetengenezwa kwa mbao.

Kompyuta ya mezani iliyowekwa kwenye meza nyeupe. Kompyuta ina skrini ya rangi nyeusi, kibodi cheusi na kipanya cheusi. Kipaza sauti kimening'inia kwenye kona ya skrini. Chini ya kipanya kuna kitambaa kidogo cha rangi ya manjano.

Kifuniko cha kitabu cha zamani cha Kiingereza, kifuniko kimechakaa na kinaonyesha dalili za kutumika kwa muda mrefu. Juu kumeandikwa Haydn Richards na Junior English 2 . Hapo chini kimeandikwa New Edition .

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wa mlemavu wakishiriki katika mchezo. Wote wanatumia mikongojo kutembea na kujiruka. Mchezaji wa mbele amevaa jezi ya manjano na buluu, suruali fupi nyeupe na soksi za buluu.

Bango la uelekeo linalobandikwa kwenye nguzo. Bango hilo ni la mstatili lina rangi ya kijani kibchi na mshale mkubwa wa kijani nyepesi unaonekana kushoto. Juu ya bango kumeandikwa highschool .

Meza ya ofisi au chumba kompyuta yenye kompyuta mbili, funguo za kompyuta mbili na panya wawili. Skrini za kompyuta zimetengenezwa na kampuni ya del na zote zimezimwa.

Kurasa mbili za wazi za kitabu cha shule kinachoonekana kuwa cha somo la afya. Upande wa juu kuna kichwa cha habari, rules for skin care . Kanuni za utangazaji wa ngozi.

Mwanariadha aitwaye Wesley Kimeli Sang yeye ni Mkenya na mwanariadha wa para athletics . Picha yake inaonyesha amesimama kwenye uwanja wa riadha akivalia jezi nyekundu yenye maandishi meupe Kenya mbele.

Dawati ya kompyuta na vifaa viwili vya kompyuta, vilivyowekwa juu yake. Kila seti ya kompyuta ina skrini ya ufuatiliaji, kibodi na panya. Katikati ya skrini hizo kuna vitambaa na leso ndogo lenye rangi mbalimbali.

Mwanamke mlemavu, Asia Sururu Mohammed ameketi kwenye kiti cha mbao na madakia mekundu amevaa koti jeupe na jekundu, suruali nyeusi na viatu vya michezo.

Kompyuta ya mezani inayojulikana kama desktop computer . Ikiwa imewekwa juu ya meza nyeupe. Kompyuta hiyo ina kifaa cha kuonyesha cha rangi nyeusi, chenye chapa ya Dell pia kuna Kibodi cha rangi nyeusi.

Wanariadha wawili mwanaume na mwanamke wanakimbia pamoja kwenye uwanja wa riadha wakati wa mchezo wa para olimpiki ya Rio 2016. Mwanamke ambaye amevaa nguo ya mchezo zenye bendera ya Kenya.